Mwanafunzi huyu aliyevaa sweta ako katika masomo ya darasa akitumia tarakilishi yake. Masomo ya kidijitali yanatumia mtandao ili wanafunzi walio katika eneo mbalimbali ya kijiografia waweze kusoma pamoja kwenye darasa.

Huyu mwanafunzi amejiandaa na vitabu na kompyuta ya mpakato. Anafanya utafiti kwa kutumia kompyu pia ana kalamu ya kuandika yale mambo ambayo anajifunza kwenye kompyuta. Tunaona pia ameeka chai pale ili aweze kujiburudisha anaposoma.

Mwanafunzi huyu anaonekana kufurahia masomo yake nyumbani. Anasoma kwa kutumia tarakilishi yake, na anaonekana kuwa anajieleza kwenye mtandao. Pengine anafanya masomo pamoja na mwalimu na wanafunzi wengine mtandaoni.

Mwanafunzi huyu amezama kwenye mafikira, pengine wameulizwa swali kwenye darasa ambalo liko kwenye mtandao na anafikiria jibu. Siku izi masomo ya kidigitali yamewezesha wanafunzi wasome kutoka nchi ambazo ziko mbali moja na nyingine.

Huyu ni mwanafunzi anayetumia masomo ya kidijitali kujisomesha. Ameketi kwenye dawati mbele ya tarakilishi yake akipata maagizo kutoka mwalimu wake. Amejihami na kalamu na vitabu ili aweze kurekodi au kuandika yale anayofunzwa.

Msichana huyu anafurahia elimu ya kidijitali. Anatumia tarakilishi, kalamu na kitabu ili kuwasiliana na wanafunzi wenzake. Amefurahia na amevaa shati ya rangi ya nyeupe na kando yake kuna sofa moja.

Kitoto hiki ni mwanafunzi. Anajifunza kwa kutumia tarakilishi au tablet . Anafurahia masomo yake. Masomo hii ya kidijitali yanatumia michezo au mafunzo ya aina tofauti tofauti ili wanafunzi waelimike.

Mwanafunzi huyu anafurahia masomo yake ya kidigitali. Ako darasani na wanafunzi wenzake wakisomeshwa na mwalimu wao. Manufaa ya masomo hii ni kwamba mwanafunzi huyu akiwa nchi moja, anaweza kuwa na mwenzake akisomea nchi nyingine na wasaidiane kielimu.

Huyu mwanafunzi anaonekana kuwa ako darasani. Tunaona wanafunzi wenzake wanne na mwalimu pale kwenye tarakilishi yake. Amejihami na kitabu cha kusomea, kitabu cha kuandikia, kalamu na vinginevyo kama markers au high-lighters .

Hapa ni maktabani . Tunaona wanafunzi wengi wakisoma wakitumia vitabu na tarakilishi. Tunaona mwanaume mmoja aliyevaa koti nyeupe, pengine ndiye mfanyikazi wa kule maktabani. Kuna viti vya mbao na viti vya plastiki.

Huu ni mchezo wa mpira wa kikapu. Kuna timu mbili, moja ya rangi ya samawati na ingine rangi ya machungwa, inashindana na timu ya rangi ya machungwa ikona mpira. Wanaenda kuweka goli kwenye kikapu cha wavu.

Bweni linaloonyesha matumizi ya wanafunzi wenye daraja la juu. Kila kitanda kina chandarua chake kinachoning'inia kutoka kwenye paa. Vitanda hivi vina blanketi rangi ya nyeupe na kile kitanda kina mto wake.

Hapa ni mandhari ya maktaba na tunaona mwanafunzi natafuta kitabu cha kufanya utafiti. Mwanafunzi huyu amevaa miwani na anatafuta kulingana na majina ya vitabu.

Hiki ni chumba kwenye bweni la daraja la juu. Lina vitanda vinne kuashiria kwamba wanafunzi wanne wanatumia chumba hiki. Kuna kabati ambacho kinaweza kuweka nguo na vifaa vingine vya wanafunzi hawa. Pia kuna kioo na kuna msalani humo ndani.

Hapa ni maktabani ambapo wanafunzi wanachukua fursa ya kutumia vitabu kufanya utafiti. Vitabu vimejaa vilivyopangwa vizuri kwenye safu. Lakini vitabu vinaonekana si vingi sana kwa sababu kuna safu ambazo zimekosa vitabu.

Mandhari ya kielimu kwenye chuo kikuu. Darasa hili linaonekana kuwa na nafasi kubwa ya watoto, ya wanafunzi pengine hata elfu moja. Mwalimu husimama mbele pale chini na wanafunzi hujipanga kutoka chini hadi juu kwa njia ambayo mtu wa nyuma anaweza kuona mbele.

Bweni hili linapendeza chumba kina kuta za rangi ya waridi na paa ni ya rangi ya nyeupe. Taa inaangazia vitanda ili wanafunzi waweze kusoma usiku.

Hiki kinaonekana kuwa chumba katika bweni la shule. Paa lina mwangaza ili watoto katika hili bweni wapate mwangaza. Vitanda ni viwili. Vina blanketi ya rangi ya kijani kibichi na kila kitanda kina chandarua cha rangi ya nyeupe.

Ni darasani, mwangaza unaonekana kuwa hafifu. Madawati yapo na madawati yamewekwa moja mbali na nyingine kwa sababu ya mtihani. Darasa hili limeandaliwa mtihani wa mwisho wa KCPE ili wanafunzi waendelee kwenda shule ya sekondari.

Huku ni shuleni, na inaonekana hapa ni maabara ya kompyuta. Tarakilishi hizi zote zinaonekana kuwa ziko tayari ili wanafunzi waje kutumia. Pengine wanafunzi wanakuja kufanya mazoezi fulani au mtihani wa tarakilishi.

Hapa ni bwenini kwenye chuo kikuu na kuna kijana mmoja anayetembea kuingia kwenye bweni. Bweni hili lina vyumba vingi vinavyoonekana kule juu na huku chini. Lina ghorofa mbili tu na lina rangi ya kijivu, samawati na manjano.

Hili ni bweni la shule, na lina kitanda kitanda kizuri kilicho na mito miwili na malazi nyeupe. Mwanafunzi huyu anaonekana kuwa na starehe nzuri ili aweze kujiburudisha baada ya masomo.

Kitanda hiko kiko katika chumba cha bweni la shule. Bweni hili linaonekana ni la daraja la juu ya wanafunzi ambao wanalipa malipo ya juu. Kitanda hiki kina malazi ya rangi nyeupe na mito miwili. Kwa umbali tunaona kuna nafasi ya mwanafunzi huyu kusoma.

Haya ni mandhari ya shuleni, darasa hili linaonekana kuwa jipya lina kuta nyeupe na viti na dawati ni buluu. Wanafunzi wanaonekana kuwa wengi hapa pengine takriban sitini.

Chumba hili ni maabara ya tarakilishi. Wanafunzi wanaosoma masomo ya kompyuta au tarakilishi hukusanyika hapa ili kusoma masomo yao. Kunaonekana kwenye paa kuna taa za, taa nyingi ili kuangazia tarakilishi hizi wanafunzi wanaposoma.

Hawa ni walimu wa shule ya sekondari na wamekusanyika kusherehekea kupita kwa wanafunzi. Wanafurahia kazi ya mikono yao na baraka ya Mungu. Pale juu tunaona rangi nyekundu, kijani kibichi na nyeupe ikirembesha chumba hicho.

Wanafunzi hawa ni wa shule ya upili. Wanajifunza masomo ya jikoni. Leo wanatayarisha mlo ambao una mbuzi, nyama ya mbuzi. Tunawaona wanafunzi watatu wanakata nyama kwa vipande ambavyo vinaweza lika.

Huyu ni kijana anayefurahia masomo ya kinanda. Anamuangalia mwalimu wake huku akicheza kwa ustadi. Kijana huyu anaonekana anafurahia elimu ya mahitaji maalumu.

Hapa kuna wanawake wawili. Mmoja anaonekana kuwa mwalimu na mwingine mwanafunzi mwenye mahitaji maalum ya kielimu. Wanaangalia tarakilishi huku mwalimu akimuelezea mwanafunzi masomo fulani. Mwanafunzi huyu pengine ana mahitaji spesheli ya macho. Anaangalia kwa makini.

Haya ni mandhari ya shuleni, penye darasa la elimu ya mahitaji maalum. Watu hawa wanaonekana kutumia ubunifu wa sanaa kujifunza. Wakona guluu makaratasi, penseli na rangi ili watengeneze michoro ya aina tofauti.

Mtoto huyu anaonekana stadi sana katika masomo yake ilhali ni mtoto ambaye ako na maitaji maalum. Anaonekana ako na shida ya macho lakini anajifunza kusoma akitumia breli.

Hii ni mandhari ya darasani. Kuna madawati na viti, pia kuna mwalimu anayewasiliana na mwanafunzi kwa kutumia lugha ya ishara. Lugha ya ishara husaidia wanafunzi pengine ambao ni viziwi au bubu ili waweze kuwasiliana.

Huyu ni mama na mtoto wake wanao fanya mazaoezi ya kielimu nyumbani. Mtoto huyu ana mahitaji maalum ya kielimu. Anajaribu kumwelezea mama yake kujihusu. Mama yake anamwangalia kwa tabasamu akiwa na subira.

Mwanafunzi huyu ni wa bidii. Anaonekana anasoma vitabu vyake kwa kutumia kalamu na mdomo wake. Ingawa hana mikono na miguu, anajitahidi.

Huyu ni mwalimu. Anayemfundisha mwanafunzi. Anamfundisha kusoma na kuandika, na pia kutamka herufi. Akitumia elimu ya ishara. Mwanafunzi anaonekana amefurahi na anafurahia masomo yake.

Kijana huyu aliyevaa shati ya samawati na nyekundu, amefurahia masomo yake. Anafunzwa na mwalimu wake kutumia masomo ya mahitaji maalum. Tunaona wanapiga makofi kando yake. Pengine amefaulu.

Kijana huyu ameketi kwenye kiti cha magurudumu akifanya kazi yake ya ziada. Tunamwona akiangalia tarakilishi akijifunza masomo yake. Anaandikia kitabu chenye makaratasi ya manjano huku akishikilia kalamu nyeupe.

Kwenye mandhari hii inaonekana kuna masomo na watoto wengi wamekusanyika wakiwa wameketi kwenye viti vya magurudumu. Kijana aliye karibu zaidi amefurahia siku hii akionyesha meno yake akikenua.

Huu ni mkutano wa walimu na wazazi wa wanafunzi. Mwalimu huyu anamwelezea mama kuhusu maendeleo ya mtoto wake shuleni. Mwalimu amevaa miwani na ana saa nyeusi na amevaa pete kwenye chanda chake.

Huyu ni mwanafunzi anayefurahia elimu wake. Anafanya masomo ya mahitaji maalum na hapa panaonekana karatasi ambayo amepaka rangi aina tofauti tofauti kama vile samawati, zambarau, hudhurungi, manjano na rangi ya machungwa.

Huyu ni mama na bintiye au mwalimu na mwanafunzi, wa masomo ya mahitaji maalum. Wanaonekana wakijiburudisha katika mchezo baada ya kusoma. Huu ni mchezo wa jiwe karatasi na makasi.

Hapa kuna wanawake wawili mmoja ni mwalimu na yule mwingine ni mwanafunzi mwenye mahitaji maalum ya elimu. Wanaangalia tarakilishi huku mwalimu akimfunza mwanafunzi masomo fulani. Mwanafunzi amevaa miwani ya rangi ya nyeusi na mwalimu anamuonyesha kwa kuashiria kwa mkono.

Mama huyu ameketi na mwanawe akimfunza kwa kutumia tarakilishi. Mwanawe anaonekana kuwa na wasiwasi. Pengine ni masomo mapya ambayo anajifunza. Mama amejifunga suka au mama amejifunga shuka kwenye kichwa.